Kifaa cha umeme kinachofahamika kama kamera, kilichofungwa juu kabisa na muunganiko wa nyaya nyingi zilizopo pamoja. Ambapo kifaa hicho hutumika kuchukua na kurekodi matukio ya picha.

Daraja la kuvukia lililo jengwa sehemu ya wazi, linalosaidia wanafunzi na watu wazima kuvuka endapo kipindi cha mvua, na pia husaidia watoto wasidondoke kwenye mawe ambayo yapo chini ya daraja hili.